Hapa ni kwenye mashini ya maziwa ambapo mteja hukuja na pesa ,anaingiza sehemu fulani alafu maziwa inatokea. Hapa huduma inakuanga hata kama muuzaji hayuko Kwa sababu mashini hii hutoa maziwa tu pindi inapopata pesa.

kuna duka ya kuuza pia ni duka ambayo inatumika kama mpesa kuna jamaa pia aliye shiklia beisikeli hapoo nyuma kuna mwigine amekalia chini kwa varanda na pia kuna soda inavyooekana

Hili ni duka kwa kawaida la Mpesa. Duka kama hizi linatumika kwa huduma za Safaricom ambapo mtu anaweza tuma pesa kwenye simu lake aende kutoa ama anaweza enda kujiwekea pesa kwenye Mpesa kwa hili duka.

Hili ni tangazo la bima ya tatu ambayo ni ya bodaboda . Wameandika kuwa wanalinda bodaboda kwa bima ya bei ya tatu ya nafuu kwa kWa miezi sita . Wameiweka bei yake hapo ya Elfu mbili mia tano na pia wameiweka nambari ya kulipa.

Hili ni soko la vyakula tunavyoona. Kuna gunia mbali mbali limeekwa chini na kuna wamama pia wamesimama wengine wameketi ambao wanauza. Tunaeza ona pia wateja ambao wamesimama kuuziwa pamoja na jengo la soko pia linaonekana.

Hili ni duka la kuuzia bidhaa fulani ambazo zimepangwa kwa rafu duka hili pia linatumika kama agenti ya safaricom ambayo ni mpesa. Mpesa ukienda unaenda kutoa pesa ama kuweka pesa kwa simu ya mkononi.

Hili ni duka la viatu, kuna viatu mbalimbali kulingana na mahitaji ya mtu, kuna za spoti kuna za kuenda safari, alafu pia ziko kwenye rangi tofautitofauti kama samawati, majani, nyeupe, nyeusi na nyekundu

Hapa ni barabarani tunaona gari kubwa kama trela, inatumia kusafirisha magari mengine madogo, pia nyuma ya hiyo trela kuna magari mengine tofauti ambayo tunaeza ona kwa picha.

Hapa tunaona bei ya pesa kulingana na nchi mtu anayotoka. Hili mtambo inatumika kujua bei ya fedha. Kwa sasa hii ni ya benki ya Oriental Commercial Bank.

Hapa kuna tangazo ya bima ya magari ya kubebea wananchi. Wanalipisha shilingi elfu tatu mia tano na pia, unaweza lipia ya mwaka baada ya siku thelathini. Wamepeana namba yao ambayo pia unaweza watafutia hapo.

Hili ni jumba kubwa ambalo ni jumba la maonyesho ya magari. Kuna magari kadhaa yanayoonekana yenye rangi tofauti tofauti. Kuna weusi na kuna pia kadhaa chenye rangi ya jivu. Hapa ndipo watu wanakuja kuangalia na kukagua zile magari ambazo wanataka kununua.

Hili ni jumba la maonyesho ya magari. Tunaona jumba imetengenezwa kwa vioo yenye mtu haezi kuona hata akiwa nje. Tena hapa kuna gari yenye rangi nyeusi aina ya Toyota ambayo ipo kwenye maonyesho. Kwa umbali tunaona zingine ambazo pia ziko kwenye maonyesho ila tu hazionekni vizuri. Lakini ambazo kweli hili jumba moja.

hili nitangazo la bima la kenya orient ambayo inawezapatikana kwa njia rahisi sana kwenye bango wanasema kua unawezapa hili bima kubonyezatu kwa simu yako ya mkono kuna mtu ambaye amewekwa kwa picha ambaye anatumia picha yake kujisajilisha kwanye hii bima

Hapa ni pahali pa kuuzia viatu vya kuteleza, ambazo ziko na magurudumu chini, kuna viatu mbalimbali vya rangi tofauti tofauti kama samawati, weupe, na nyeusi. Viatu hii pia inatumika kwenye spoti hio.

Hapa tunaona gari kubwa aina ya trela, ambayo inatumika kusafirisha magari madogo. Kwa vile tunaona magari matatu yamewekwa juu ili kusafirishwa, mtu anaponunua gari kutoka sehemu fulani, hutumia hili gari la trela kuzibeba.

Hili ni soko la kuuzia chakula. Kwa umbali tunaona kuna nyanya ambazo zinauzwa na pia kuna vijisanduku ambavyo viko huku nyuma. Kwa kawaida vinatumika kubeba nyanya. Tena tunaona majumba zilizozeeka pia ziko hapo mbele, na watu hapa wanatumia mwavuli ili kujikinga na jua ama hata mvua.

Hizi hapa ni pesa za kitambo, zilizokuwa zikitumika nchini Kenya baada ya kuletwa kwa noti mpya. Inayoonekana hapa ni pesa noti ya shilingi elfu moja ambayo huyo mtu aliye kwenye picha ameshika mkononi akizihesabu.

Kuna mtu ambaye amebeba simu ya mkononi na ako kwenye programu ya m-pesa ambayo anatumia kutuonyesha kuwa ako na pesa. Ako na pesa hapo shilingi mia tano tisini na tisa.

Hili ni duka la kuuzia rangi mbalimbali, kulingana na ilivyoandikwa hapo ni duka la Sky Shine. Na pia hili duka ni kama ajenti ya M-PESA kwa sababu wanasema inapatikana hapa. Pia wanauza bidhaa za chuma ambazo zinatumika kwa ujenzi na kwenye tairi na pia pikipiki.

Hili ni duka la kununua manguo, kuna manguo aina mbalimbali, kuna mwanaume ambaye amesimama na suruali yenye rangi ya samawati na kuna mwanadada mmoja pia ambaye anakagua hizi nguo, kwa mara nyingi mahali kama hapa tunapata nguo kwa bei nafuu sana.

Hili ni duka la agenti ya M-Pesa ambalo linatumika kutuma pesa kwa simu ya mkononi ama kutoa pesa. Kuna mtu mmoja aliyevaa shati ya manjano ambaye anaonekana kulala mbele ya hilo duka.

Hapa kuna gari aina ya matatu ambalo ni lenye rangi nyeupe. Limeweza kuegeshwa hapa kwa barabara, na pia mbele yake tunaona jumba la kifahari ambalo mataa lenye bei ya juu sana yanamulika.

Kuna gari moja kubwa aina ya trallor ambayo inatumika kusafirisha magari zingine ndogo ndogo. Kwa sasa iko barabarani ikusafirisha hizi magari. Kuna magari kadhaa yenye rangi tofauti tofauti; weusi, manjano, nyeupe na zinginevyo. Hili gari hutumika kusafirisha magari ambayo yamenunuliwa ikipelekwa mahali flani.

Hili ni tangazo la bima ya kampuni ya Madison ambayo inapeana bima kulingana na mahitaji ya mtu kama vile ajali ya kulinda bidhaa zenye bei ya juu. Kwa ishara kuna msichana ambaye ameumia kwa hilo bango na ameweza kufanyiwa bima na Madison ambayo inalipa mahitaji yake.

Hapa kuna mikeka mbalimbali zenye rangi tofauti ambazo zimetengenezwa kwa njia ya kienyeji ama tunaweza sema kwa njia ya kinyumbani, juu kuna maridadi kwa kutumia rangi tofauti kwa mkeka mmoja ndio yaweze kuvutia macho.

Hili ni duka ambapo bidhaa mbali mbali huuzwa. Tunaona hapo gunia la mchele na sukari na pia tunaona duka la mpesa na pia kuna visanduku vya soda vya aina mbali mbali.

Hizi ni pesa za chuma za kenya kuanzia shilingi tano na pia shilingi kumi na kuna pia shilingi ishirini kadhaa, ni pesa ambazo zinatumika nchini kenya kwa kununua.

Hili ni duka la kuuzia soksi. Kuna soksi mbalimbali ambazo zimewekwa hapa. Kuna za watoto, kuna za watu wazima. Pia kuna za michezo ambazo zinauzwa hapa. Kuna soksi pia za maridadi ambayo yanauzwa.

Hapa tunaona vitunguu vilivyofungwa kwa mtindo fulani vinafungwa hivi ili wateja ambao wanakuja kununua wanapata virahisi kuvibeba. Kuna hiyo lori ambayo inatumika kuzibeba na huyu mama inaonekana kuwa ni mteja mmoja amekuja kununua.

Hili ni gari aina ya matatu ambayo kwa kawaida inaweza beba watu kama kumi na wanne na inaonekana kuwa ambayo ni gari mpya nyeupe ambayo haijatumika ni kama bado haijanunuliwa.

Hapa tunaona bango la kutangaza bima. Kwenye bango wanasema kua, usiruhusu majanga ya asili ya haribu biashara yako. Na wanaongeza kua, ukiwa na bima shwari, unaeza kinga biashara yako kutokana na majanga ya kifedha.

Hapa ni kwenye maonyesho ya magari. Kwa vile magari yamepangwa kwa mstari ili mnunuzi anapokuja akague bila tatizo lolote. Kuna magari yenye marangi tofauti tofauti kama weusi na nyeupe. Magari bado ni mpya bado haijatumika.

Hapa ni kitengo cha soko, pahali pa kuuzia mboga, tunavyoona kuna mboga ambazo zimewekwa kwenye vibanda, hapa kuna mwanadada moja ambaye anakagua mboga ambayo anataka kununua.

Hapa kuna gari aina ya lori ndogo ya rangi nyeupe ambayo inatumika kusafirisha magari madogo. Kwa mfano hapa tunaona imebeba gari ndogo lenye rangi ya samawati ambayo inasafirishwa.

Hii ni gari lenye rangi la samawati ambayo imeegezwa. Ni gari aina ya Toyota Hillux. Nyuma kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama kama mlinzi.

Hapa tunaona tangazo la bima ya maisha , ambao wanasema kwamba wanapeana huduma kama vile bima ya maisha ya muda , sera ya bima ya muda na pima ya maisha yote pima wanapeana pima ya maisha ya kikundi pia wameeka nambari ya simu hapo ambayo unaweza kuwapigia.

Hili ni jumba la maonyesho ya magari, kwa mfano tunaona magari mbalimbali yenye rangi mbalimbali kama weusi, samawati na nyekundu. Magari huwekwa kwa hili jumba ili watu wakuje waone halafu wanunue.

Hili ni duka la maonyesho ya magari ya Rao, hilo ndio jina ya kampuni ambayo inamiliki hiyo jumba. Tunaona kuna magari mbalimbali kama hili ya kampuni ya Mercedes ni gari la kifahari na lenye bei juu sana.

Hii ni pesa ya noti ya nchini kenya ya kisasa pesa hii inadhamani ya elfu moja na inaweza tumika kununua bidhaa mbali mbali pia tunaona kuna mtu ambaye ameibeba hapo.

Hili gari aina ya matatu, lenye rangi mweupe na magurudumu mweusi, ni gari ambayo inatumika kusafirisha abiria na inavyonekana bado ni gari mpya ambayo haijaweza kutumika sana, imeegezwa barabarani.

Hapa tunaona gari aina ya Matatu yenye rangi ya kijivu ambalo limeegeshwa barabarani. Inaonekana kuwa bado ni gari mpya. Na kwenye mazingira tunaona kuna miti ambayo imemea na ni mikubwa sana.

Hapa tunaona pesa za noto ya kitambo ya Kenya. Kuna elfu moja kwa jumla nane na mia tano moja pia. Kwa jumla tuna elfu nane na mia tano.

Hili ni soko la kuuza matunda y aina

Hili ni duka la kuuzia bidhaa za maziwa. Tunavyoona ni la kampuni la Kieni. Tunaona kuna mtu mmoja anayetembea kuingia ndani na kuna mtungi wa maziwa nje. Hili duka latumika kusambaza bidhaa zote za maziwa.

Hii ni duka ya kununua matunda na mboga, kuna nyanya, kuna vitunguu, kuna machungwa, ndimu, pilipili hoho, tango na bidhaa zinginezo. Hapa unaweza pata viungo vya kupika na pia unaweza pata chakula.

Hapa kuna gari aina ya matatu ambalo limeegezwa, na lenye rangi ya jivu na nyuma yake pia kuna gari lengine lenye rangi ya jivu, Kuna maduka fulani ambayo pia yamezingira hili gari.

Hapa ni pahali pa kupata huduma za saluni. Kuna viti ziliwekwa nje pamoja na vijitambaa za kujipanguza. Kuna watu ambao wanaendelea kusukwa na pia tunaeza ona nywele zile ambazo zinazotumiwa kusukwa zimewekwa pahali.

Hapa tunaona ni kwenye uwanja wa magari , ambapo magari yanawekwa ili yakuje kuuzwa. Kwa ishara tunaona zimepangana foleni ndio mnunuzi akikuja anapata kuchagua ile gari ambayo anataka.

Hapa tunaona michingo mbalimbali ya wanyama pori. Kwa mfano hao wanatumia mbao kutengeneza. Hapa tunaona kama punda milia, tunaona ndege mbalimbali, tunaona pia simba, tunaweza tumia ngozi za wanyama kutengeneza.

Hapa kuna pesa za kitambo za Kenya. Kuna noti za shilingi mia mbili ambayo ameshikilia mkononi, kuna za shilingi hamsini na pia kuna pesa za chuma, shilingi ishirini na shilingi tano ambazo zinaonekana vizuri. Kuna zingine ambazo zimejificha ambazo hazionekani vizuri.

Hili ni soko la mavazi. Kuna watu kadhaa ambao wamesimama ili kuuziwa. Ukiona hapa kuna manguo mingi ya rangi ya nyekundu. Na pia kuna mavazi zingine ambazo zinauzwa. Kuna muuzaji ambaye anakagua kagua manguo ili wateja wake wapate kuzinunua.

Kuna mwelekezi kwenye duka kuu ambaye anaonesha mteja hiki kitengo cha bidhaa za maziwa, bidhaa hizi ziko kwenye pakiti na zimewekwa kwa mfululizo kwenye hiki kitengo ili mteja anapokuja aji changulie.

Hili ni programu ya M-PESA ambayo hupatikana kwenye simu. Tunavyoona hapa ni mtu ambaye ako na pesa kwenye hio programu ya thamani ya shilingi elfu sitini na nane na mia nane. Inatuonyesha pia jinsi alivyopokea na kutuma pesa kutoka kwa watu wengine.

Hili ni duka la kuuza matunda. Tunaona kuna ndizi, papai, maembe, machungwa, vitunguu, nyanya na kadhalika. Kuna muuzaji ambaye ameketi akivaa kofia na shati ya rangi ya nyeusi.

Hili ni duka kubwa la maziwa ya mlima Kenya ,ambapo maziwa huhifadhiwa kabla ya kupelekwa kwenye maduka zile ndogo. Hili duka liko kwenye ghorofa ila ni kitengo tu la hiyo ghorofa ndio duka.

Hapa tunaona gari ndogo ya rangi nyeupe ambayo imeegezwa barabarani. Kando yake tunaona kuna mimea aina ya mti ambayo pia yamepandwa ama yamemea kivyao.

Hili ni duka la kuuzia vyakula. Tunaona kuna ndizi, mahindi, viazi, maembe, nyanya. Kuna pia vikapu vya kuzibebea vitu tunaponunua. Tunaona kuna watu pia wanapita hapo kando wanaokaa wateja wa huyu muuzaji.

Hapa tunaona gurudumu la gari. Kwa kawaida gurudumu ndilo linalosaidia gari kusonga. Gurudumu hili linaonekana kuwa na shinikizo kwa sababu liko sawa na halina jeraha lolote.

Hapa ni pahali pakuekea mafuta, tunaona kuna wanaume wawili, ambaye mmoja anaweka mafuta amevalia suti ya rangi nyeusi nakuna mmoja aliye simama kando yake ila yeye ameshikilia tu gari, kuna magari tofauti tofauti tunaona hapa pia.

Hili ni duka la bidhaa ya kiasili, tunaona michongo mbalimbali za kiasili, tunaona hadi ngozi ya ng'ombe na tunaona barakoa la kiasili limetengenezwa kutumia mbao.

Hapa ni kitengo cha soko cha kuuzia vyakula, tunaona kuna vitunguu, kuna matunda mbalimbali , kuna mboga, kuna pia pilipili naona kuna pia vijiikabu vya kubebea bidhaa pindi tu mtu anaponunua .Kando pia tunaiona manguo na vitambaa pia mtu anaeza nunua.

Kuna gari kubwa aina ya trela barabarani , hili gari linatumika kusafirisha magari mengine madogo ambayo yamewekwa juu yake. Kwa kawaida hili gari hutumika kusafirisha gari ambazo zimenunuliwa zikipelekewa ambapo wateja wako ama kwenye duka kubwa la magari.

Hili ni duka la kuuzia vyakula. Kwa mfano, tunaona hapo kuna viazi tamu, nyanya, ndimu, tango, karoti, pilipili, na vitu vinginevyo.

Hili ni soko la kuuzia vyakula. Kuna matunda, kuna viazi, kuna ndizi, kuna wateja ambao wamesimama wakitaka kuuziwa na wenye matunda pia wanakaguakagua matunda ili wauzie wateja wao matunda mazuri.

Hili ni tangazo la bima ya gari ambayo inaitwa Letsgo. Kwenye bango wanasema ya kwamba wanatusaidia mahali popote hadi kando ya barabara na nila bei nafuu na unaweza ipata kwa haraka sanaa. Hili ni bima ambayo inasaidia kwenye magari.

Hili ni duka ambalo linatumika pia kama ajenti ya Safaricom kwa sababu kuna M-Pesa na pia kuna mabenki tofauti kama Equity, kuna pia Cooperative. Mwanadada mmoja wa Kiislamu pia amesimama amevaa mavazi weusi.

Hili ni duka la maziwa na bidhaa zinginezo za maziwa. Ni ya kikundi cha GSP. Kwa hili duka, mtu anaweza pata bidhaa zote za maziwa kwa bei ambayo imewekwa kwa kila bidhaa na pia, kuna maji ya kukunywa ambayo inauzwa hapa.

Hizi ni pesa za noti za nchini Kenya , aliyeshikilia ameshikilia pesa yenye thamani elfu moja kwa moja hatuwezi hesabu ni ngapi kwa sababu zimejificha ila pesa hizi ndio zinatumika nchini kwa biashara.

Hii ni duka ya kuuzia bidhaa mbalimbali, tunaona kuna mpira wa kandanda, kuna maji, kuna soda na pia ni duka la Mpesa. Kuna wa wamekaa nje ya hio duka na pia kuna mitungi ziko hapo mbele.

Kuna gari lenye rangi nyeusi ambayo imeegezwa na kuna gurudumu lake ambalo limejaa pia pumzi. Gurudumu ndilo inalosaidia gari kuendelea kwa kusonga.

Hapa ni kwenye mashini ya maziwa. Unapoweka pesa, aina ya chuma, maziwa inatoka baada ya kubonyeza pahali fulani kulingana na pesa uliyoweka. Ukiweka shilingi kama ishirini, maziwa itatoka kulingana na hiyo kiwango na ukiongeza yataendelea kutoa kwa kiwango ambacho unataka . Mwanadada huyu anawekelea pesa ili atoe maziwa.

Hili ni tangazo la bima ya Jubilee ambayo inaweza saidia hadi mama mzito inashughulikia pia watu walio lazwa na wenye magonjwa madogo madogo. Wanasema kuwa ni yenye bei nafuu na pia wameachilia namba yao hapo ili yeyote anayewataka anaweza watafuta.

Hili ni jumba la maonesho ya magari kuna gari moja lenye rangi nyeusi, gari hili linaloonekana Kua ni la kifahari kuligana na jinsi lilivyo jengwa huku watu wanakuja kukagua Na kuchagua magari ambayo wanataka kununua.

Hapa tunaona magari mbali mbali, ambayo yameegezwa na wenyewe. Tunaangalia kwa umbali pia tunaona kikundi cha watu, ambao wamesimama kana kwamba kuna sherehe fulani ambayo inaendelea.

Hili jumba ni la maonyesho ya magari, magari tunayo ona hapa ni magari ya kifahari yenye dhamani ya juu sana jumba hili limetengenezwa kwa vioo ili magari yaliondani yaweze kuonekana kwa urahisi.

Hii ni sehemu ya maonyesho ya magari, magari yamepangwa kwa utaratibu fulani na ni magari tofauti tofauti yenye rangi tofauti kama, nyekundu, meupe, meusi na hata ran.gi ya jivu, yamepangwa hivi ili wateja waweze kuchagua gari wanalotaka kwa urahisi

Hapa inaonekana kuwa na sherehe fulani . Tunaona magari mbalimbali yameegezwa kama nne, alafu mbele apo tunaona watu pia wamesimama ambayo inaonekana ndo wenye haya magari.

Kuna mtu ambaye amebeba pesa za noti ya kisasa za Kenya, kuna za shilingi hamsini na pia kuna ya shilingi mia mbili. Hizi ni pesa ambayo zinayotumika kununua pia nkwa umbali tunaona mtambo wa tarakilishi.

Hili ni duka la kuuzia matunda. Naona kuna matunda mbali mbali kama; ndizi wa kuiva, ndizi wa kupikwa na pia kuna avocado, kuna tikitiki maji, kuna machungwa, kuna nyanya na vitunguu na kuna pia matunda zingine mbalimbali.

Hili ni bango la tangazo la Kenya Orient Insurance . Ni kampuni ya kupeana bima. Kwenye bango hilo kuna mbwa na kuna maandishi kuwa mnyama wako wa kipenzi yuko shwari mikononi mwa bima ya Orient Home .

Hili ni duka la bidhaa za maziwa, kuna maziwa mbalimbali, za pakiti pia kuna ambazo zimewekwa kwenye visanduku vya karatasi na pia kuna aina ya maziwa ambayo imewekwa kwenye mitungi mbalimbali.

Hili ni duka la maziwa ambapo kuna mashine yenye ukishaweka pesa maziwa yanatoka kulingana na pesa uliyoweka. Tukiona hapo kwa picha kuna jamaa mmoja mwenye shati mweupe ambaye ameweza kulipia maziwa na anayeweka kwenye kikombe ili aweze kuikunywa.

Kuna magari mbalimbali ambayo yameekezwa maeneo hii yenye rangi tofauti. Kuna nyeupe, kuna weusi na pia kuna watu ambao wamevikalia na mwingine pia ameketi chini. Hili linaonekana kuwa ni sherehe fulani. Tunaona pia kwenye mazingira ni mti iliomea kumea.

Hili jumba kubwa Ni la maonesho ya magari ,tunaona imetengenezwa Kwa bidhaa ya vioo ili watu waweze kuone magari ata wakiwa nje Kuna magari mbalimbali yenye rangi, nyeusi, na kuna nyekundu, Na Kuna nyeupe kadhaa ambazo zimeegezwa nje ili watu waone.

Hapa kuna duka, ambayo inatumika kama agenti pia ya Safaricom, kwa sababu kuna mpesa, kwenye duka kuna soda ambazo ziko kwenye friji, na kuna waru ambazo ziko hapo nje, na kuna waru ambazo zimewekwa hapo nje.

Hapa tunaona watu wawili ambaye mmoja anakabidhiwa kifunguu cha gari, mezani tunaona hati ambayo inaonekana kuwa mtu amepata kutia sahihi. Kuna kijigari ambayo imewekwa hapo kando.

Hapa ni pahali pa kuuzia matunda, kuna matunda kadhaa kama vile maembe, machungwa, ovacado na vinginevyo. ovacado kwa mfano inaezatumika kukula kama mboga, ama mchele ama hata chungwa una kutoa ngozi nakula.

Hapa tunaona magari tofauti yenye rangi tofauti pia, Kuna ya kwanza ya rangi ya samawati, Kuna rangi ya machungwa na pia kando Kuna rangi weupe kando yao pia tukiangalia tunaonakuna rangi ya jivu.

Hapa ni kitengo cha Soko cha kununulia ama kuuza matunda, tunaona Kuna maembe, ndizi za kuiva, Kuna nyanya, ndizi za kupikwa na pia kuna ovacado wateja wamesimama ili kuuziwa.

Hili jumba kubwa ni jumba la maonyesho ya magari kuna magari tofauti tofauti yenye rangi pia tofauti, kuna yenye rangi ya jivu, nyeusi, nyekundu na pia nyeupe. Hili jumba limetengenezwa kutumia kioo kwa sababu inapaswa mtu aone gari hata akiwa nje.

Hili ni gari, aina ya Honda, ambayo ni nyeupe na inaonekana bado ni gari mpya. Na imeweza kuelekezwa barabarani.

Hili ni duka la kuuzia matunda. Tunaona hapo mbele kuna tikiti maji kama sita. Pia tunaona kando kuna maembe. Tukichungulia kando pia kuna machungwa.

Hili ni duka ambalo linatumika kuuza matunda kwa sababu tunaona ndizi kwa umbali. Hili duka pia bado ni duka ya M-Pesa kwa sababu imepakwa rangi ya Safaricom na kuandikwa M-Pesa. Kuna matope hapo mbele na kuna mtu ambaye anapita. Amevalua nguo za rangi ya samawati.

Hii ni tangazo ya bima ya Madison, amabyo ni kampuni ya bima nchini Kenya. Ni kampuni ambayo inaweza kusaidia kwa madhara, ajali ama kujikinga na madhara mengine ya magonjwa.

Hizi ni pesa za noti za kitambo. Ni pesa zenye thamani 1,000. Ni pesa ambazo zilikuwa zinatumika kitambo baada ya kutolewa sokoni na kuletwa mpya. Huyu amebeba hizi noti kadhaa ambazo hatuwezi kuhesabu kwa sababu zingine zimejificha.

Kuna magari aina mbalimbali zilizoegezwa hapa kuna (pickup), kuna matatu na kuna magari ndogondogo yenye rangi tafauti tofauti kuna yenye rangi nyeusi na pia mweupe.

Inaonekana kuwa ni pahali pa kuonyesha magari

Hili ni tangazo la bima la kiafya ambalo linaloitwa Cover Bora. Kwenye bango wanasema kuwa wanalipia wagonjwa walionazwa kwa matatizo tofauti tofauti kama vile upasuaji na kuzaa. Wanalipia pesa ya daktari na dawa. Pia kama unataka kwenda kuangaliwa kiafya wanalipia hiyo.

Hili ni tangazo la bima ya let's go ambayo inapeana bima ya ajali vitu vyenye dhamani ya juu na vingineo, wanasema kwamba ni bima ya bei ya chini sana na inaeza peana usalama kwa njia nyingi.

Hili ni tangazo la bima ya pikipiki ambayo ni ya Anziano. Hiyo ni kampuni ambayo inapeana bima kwa waendeshaji wa pikipiki wa umma ama ya kibinafsi. Imeandikwa kuwa unalipia elfu nne ama elfu mbili mia tano.

Hili jumba ni kiwanda cha kutengenezea magari. Kuna mifano ya magari ambayo haijamalizwa kuundwa. Kuna enye rangi nyeupe na kuna pia yenye rangi ya machungwa. Magari zinatengenezewa hapa kuwekewa vifaa zote za gari kama gurudumu ili ziweze kusafiri.